Gari limeegeshwa sehemu fulani. Kwa umbali jua linatua na kuna nyaya ambazo zinapita zimeunganishwa kwa pamoja kwa kutumia chuma ndefu.

Sehemu ambayo imezungungwa na nyasi vya rangi ya kijani kibichi vile vile miti mirefu ambayo yana matawi ya kijani kibichi, yana wanyama ambao wanakula nyasi katika sehemu hio.

Wanaume waliovalia reflector wana glavu mikononi na hata wamevalia gumboots .Nao wanasafisha mto ambao una maji machafu ya rangi nyeusi na wanatumia reki kufanya hivyo.

Ndege ambaye ana manyoya ya rangi nyeusi yuko chini na kando yake amezungukwa na mayai ambavyo ni vya rangi nyeupe. Sehemu ambayo ako lina miti mifupi na nyasi.

Wanaume na wanawake wenye rangi nyeupe na rangi nyeusi, wengine wameketi mbele na wengine wamesimama nyuma. Mavazi ambao wamevalia ni vitambaa vya rangi nyekundu na hata nyeusi, na sehemu ambao wamo yamezungukwa na miti ya kijani kibichi matawi yake.

Wanaume wawili waliovalia suti wamesimama kando uku mwanaume mwingine ameshikilia ndoo mkononi mwake cha rangi ya buluu akiwa amevalia sare za kazi. Mwanamke ameinama uku anachota mchanga.

Wanayama wa porini wanaoitwa tembo. Wapo katika sehemu ambayo wamezingirwa na miti ambayo yana matawi ya rangi ya kijani kibichi. Wamo katika sehemu iliyo na maji.

Nyumba mbalimbali zimechukuliwa picha kwa umbali navyo ni vingi na kwa sehemu moja kuna mto ambao unateganisha sehemu mbili ambayo yana maji ya rangi nyeusi.

Maji ambayo si mengi yanatiririka kwenye mto. Upande mmoja wa mto huo kuna nyumba na upande mwingine inaonyesha reli na vile vile watu wanaotembea kwenye reli hiyo.

Maji machafu ambayo ni ya rangi nyeusi linapita na upande wa mto huo kuna taka ambazo zimetupwa. Kwa umbali kuna nyumba za watu wanamoishi na vilevile kuna miti pia.

Mnyama wa porini, anayeitwa kifaru, anakimbizwa na mwanamume aliye nyuma yake. Mwanamume huyo, amevalia kwa rangi ya kijani, na ameshikilia blanketi mkononi mwake.

Wanaume wawili wako katika sehemu ambayo ina maji kwenye mto, na vilevile imezingirwa na mimea ambayo ina rangi ya kijani kibichi, matawi yake .Nao wameshikilia magunia mawili, na chini kuna chupa ambavyo ni vya plastiki.

Wanafunzi wa shule wakiwa wamevalia sare za shule zinazoitwa tracksuit na wengine wamevalia za skauti. Vile vile kuna walimu ambao wamesimama na wote wamevalia barakoa.

Mnyama wa porini anayeitwa twiga yuko katika sehemu ambayo yamezingirwa na nyasi za rangi ya kijani kibichi. Vilevile mnyama huyo anakula tawi la mti.

Wanyama wawili wa porini, waitwao pundamilia, wamesimama katika sehemu ambayo imezingirwa na nyasi ya rangi ya kahawia na kwa sehemu ya mbali kuna vijumba virefu na hata vidogo.

Yako katika sehemu iliyozungukwa na miti ambayo ina rangi ya kijani kibichi na hata kwenye maji hayo kuna water lilies ambazo ni vya rangi ya kijani vile vile.

Bustani iliyo na miti mirefu ambayo ina matawi ya rangi ya kijani kibichi, vile vile kuna mimea midogo na hata nyasi za rangi ya kijani. Vile vile kuna sehemu ya katikati ambayo ni ya watu kutembea.

Wanafunzi ambao wamevalia sare za shule wameketi na huku wanatazama kompyuta iliyo mbele yao na kuna mwalimu aliye kando yao.

Wanyama wa porini aina ya ndovu, wanatunzwa kwa njia nzuri na wanaume ambao wamesimama watatu kwa umbali, ambao wamevalia vazi la rangi ya kijani na ata kofia.

Mvulana mdogo anatazama juu, naye ana sahani ambacho kina chakula. Na nyuma yake kuna yule ambaye anakula huku akitabasamu na hata wengine pia.

Mtiririko wa maji kutoka juu hadi chini, unatiririka kwenye mwamba na kando kuna mwanaume na msichana ambaye wanapiga picha katika sehemu hiyo nao wamesimama sehemu ya mbali kidogo na maji hayo.

Msichana na mbwa wake wako katika sehemu ambayo wamezungukwa na miti ambavyo vina matawi ya rangi ya kijani kibichi. Naye ameshika kwenye mkono wake glasi iliyo na kinywaji ndani.

Aina ya mnyama wa porini aitwaye simba ameketi, naye anatazama upande mmoja, na sehemu ambayo yumo, yamezingirwa na nyasi, na hata kwa umbali kuna majumba marefu, ambayo yanaonekana.

Mto unaopitisha maji chafu mvulana mdogo anavuka mto huu na upande mmoja wa mto kuna akina mama ambao wanafua na hata sehemu ya mbali wanaume wameketi chini.

Mwanamke ameinama huku anashikilia karatasi ya rangi nyeupe na hata kando yake kuna kadhaa ambazo ziko chini vilevile zingine zimewekwa ndani ya gunia

Akina mama, wamepigia mstari mmoja, huku wawili wakiwa wamebeba watoto mgongoni. Mazingira ambayo wamo, wamezungukwa na miti iliyo na matawi ya rangi ya kijani kibichi.

Umati wa watu umesimama kando ya mto ukitazama jinsi mafuriko yameharibu majumba ya watu na hata sehemu moja inaonyesha mabati ambayo imeondolewa na mvua vile vile imeacha tu mbao.

Aina za mti fulani ambao una matawi ya rangi ya kijani kibichi, vimemea, navyo vinaafikia hata barabara ambayo imetengenezwa hata kwa mbao , na hata kando kuna visehemu vya kutenganisha sehemu ya kutembea na mimea hiyo.

Nyasi za rangi ya kijani kibichi imezunguka sehemu hii, na mwanadada ametandika leso chini, ya rangi nyeupe. Naye anaweka juu ya leso hio matunda.

Anga la bluu na mawingu nyeupe yako juu ya mlima. Maji unaoteremka mtoni ina rangi ya kahawia. Kumezingirwa na miti ya aina mbali mbali ambayo ina yangi ya kijani.

Hiki ni kikundi cha watu, wanaoendeleza shughuli ya upanzi wa miti au miche ya miti. Sehemu ya mbele, kuna mtoto aliyevalia rinda lenye rangi nyeupe na samawati. Huku mkononi, akiwa ameshika mche wa mti.

Katika ukumbi wa michezo, kuna hudhurio la watu kadhaa ambao wameketi kwenye viti, na katikati ya sehemu hio kuna magwide ambao wamevalia sare zao za uchezaji na hata kuna wapiga ngoma.

Hiki ni kikundi cha wanyama wanaoitwa pundamilia wenye rangi nyeupe na michirizi nyeusi. Wamesimama kwenye ardhi iliona nyasi zilizonyauka zenye rangi ya manjano. Sehemu ya mbali miti zenye rangi ya kijani kibichi zajitokeza.

Katika soko la kuuzia mboga, kuna aina za mboga tofauti, tofauti. Kama vile viazi, mihogo na hata nyanya ambavyo vimewekwa ndani ya kasuku . Vilevile kuna aina za mboga za majani vimepangwa kwa njia nzuri inayowavutia wateja wanaopita barabara.

Mtungi ya rangi ya bluu na njano yana chotelewa maji na mwanamume ana tumia mfereji ya rangi nyeupe kusafisha maji ndani ya mitungi.

Aina ya mnyama wa porini anayeitwa nyumbu amesimama, ana pembe mbili, miguu minne. Katika mazingira ambapo yupo yamezingirwa na nyasi zenye rangi ya kijani.

Katika mbuga ya wanyama au sehemu ya maonyesho ya wanyama. Mnyama wa porini twiga amesimama, naye, hapo mbele kuna kizuizi cha kutopita. Mazingira ambao wamo ni kwamba yamezungukwa na miti ya rangi ya kijani kibichi.

Mnyama wa porini, anaitwa kifaru yuko katika mazingira ambayo yana miti ya rangi kijani kibichi na hata nyasi. Kifaru huyo ana pembe lililo ndefu mbele yake.

Aina ya wanyawa walio porini, wanaoitwa ndovu. Wako katika mazingira, na mwanadada fulani ana mpatia ndovu mmoja maziwa kwa kutumia chupa ya rangi nyeupe.

Ndani ya ukumbi wa michezo, kuna wanawake na wanaume ambao wamevalia nguo zinazo onyesha utamaduni wanapiga dansi. Wote wamevalia mkufu shingoni na wanawake wamevalia kitambaa kichwani ya rangi ya chungwa.

Katika mbuga la nyama, wanyama wa porini aitwae simba amelala chini naye anatazama. Naye mbele yake umewekwa vizuizi ambacho kinamzuia ye asipite.

Mbugani kuna twiga wawili. Mwanamume amemshika twiga mmoja ambaye amevalia barakoa nyeusi na kofia. Nyuma wamezingirwa na miti mirefu iliyo na matawi ya rangi ya kijani.

Wanafunzi wakiwa na walimu wao wamesimama na hata wameinua mikono yao juu huku wakiwa wamevaa barakoa, na hata mazingira ambayo wapo, nyuma wamezingirwa na miti mirefu ambayo ina majani ya rangi ya kijani kibichi.

Mnyama aina ya ndege, anaitwa mbuni, amesimama, anayo manyonya ya rangi nyeusi, na hata kahawia, naye amepanua mdomo wake, kuelekea upande mmoja. Amezuiliwa na miti mirefu, yenye matawi ya rangi ya kijani kibichi.

Mnyama porini wa rangi ya kahawia. Ana miguu minne na hata pembe mbili, naye ameinamisha kichwa chini. Anakula nyasi iliyo katika mazingira hayo ya rangi ya kijani kibichi. Na hata, mbele ya mnyama huyo kuna mawe.

Gari ya usafiri aina ya basi yameegeshwa kando ya barabara, na ni ya rangi ya samawati na buluu, na kando ya magari hayo kuna yule ambaye ameshika kibango kinachoonyesha sehemu za usafiri mbali mbali.

Gari la abiria aina ya basi lina rangi ya njano na hata bluu. Limeegeshwa kando ya barabara. Kunao wanapita njia, wanapita katika sehemu ya gari hilo ambalo limeegeshwa.

Gari la usafiri aina ya matwana limeegeshwa kando ya barabara nalo lina abiria ndani .Najua gari hilo kuna kibango kinachoonyesha sehemu ya usafiri. Mbele, kuna mwanamke ambaye amesimama.

Gari la usafiri aina ya basi limeegeshwa kando ya barabara na upande mmoja wa basi hilo kuna afisa wa trafiki na mwanaume ambaye anazungumza naye.

Gari aina la basi la abiria limeegeshwa kando ya barabara. Lina kibango kinachoonyesha sehemu za usafiri na hata nauli. Ndani kuna abiria kadhaa ambao tayari wameingia.

Gari la abiria aina ya basi, lina rangi ya samawati na buluu. Kwenye kiingilio cha mlango huo kuna kibango kinachoonyesha sehemu ya usafiri na hata nauli. Vile vile kuna mwanaume ambaye anashuka kutoka kwenye gari hilo.

Gari la abiria aina ya basi limeegeshwa kando ya barabara. Kwenye mwingilio wa gari hilo, kuna kibango kinachoonyesha sehemu za usafiri na hata nauli. Na kuna yule abiria ambaye anataka kuingi gari hilo.

Gari za abiria zimeegeshwa sehemu moja ya barabara, na basi lina kibango mlangoni, ambacho kinaonyesha sehemu, mbalimbali za usafiri. Vilevile kuna wale wapitanjia, ambao wanapita katika sehemu hiyo.

Gari la abiria la usafiri aina ya basi ina rangi ya bluu na hata samawati. Kwenye mlango kuna nauli imeonyeshwa na vile vile kibango kinacho onyesha sehemu mbali mbali za usafiri.

Gari la usafiri wa abiria limeegeshwa kkando ya barabara na lina kibaango juu ambacho kinaonyesha sehemu mbalimbali za usafiri na hata kwenye mlango kuna abiria wawili wanaotaka kuingia.

Aina ya usafiri ya garimoshi yana madirisha nje na vilevile lina rangi nyeupe, chungwa, njano na hata waridi. Na sehemu ambayp imo imezungukwa na nyasi na hata miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani kibichi.

Aina za basi ambazo ni za abiria za usafiri, yana watu kando ambao wanapita vile vile kwenye mlango wa basi moja, kuna mwana mume aliyevalia jaketi ya rangi nyeupe, na chini amevalia rangi nyeusi. Ameshika kibao kinachoonyesha nambari arubaini na sita, vile vile na ya sehemu mbali mbali ya usafiri.

Gari la usafiri la abiria, limeegeshwa kando ya barabara na juu ya vigari hivi kuna vibandiko ambavyo vinaonyesha sehemu mbali mbali za usafiri.

Magari ya usafiri ya abiria yameegeshwa kando ya barabara, navyo vina vibandiko juu ambavyo vinaonyesha sehemu ambavyo vinasafiria, na hata kando kuna kijumba na hata wale ambao wanapita.

Magari ya usafiri aina ya basi yameegeshwa kando ya barabara na kuna wapita njia na hata kwenye vigari hivyo kuna sehemu ambayo inaonyesha usafiri na hata nauli. Vile vile kuna mwanume ambaye ameshikilia kibao kimoja.

Gari la abiria aina ya basi lime egeshwa kando ya barabara pale kwenye muingilio wake kuna kibango kinacho onyesha sehemu mbali mbali za usafiri nyuma ya basi hilo kuna mnyama wa porini ambaye amechorwa ni simba.

Gari la usafiri la abiria, liko kwenye barabara, mbali na abiria kadhaa ndani na hata dereva. Vile vile kando ya barabara hiyo, kuna watu ambao wamesimama.

Gari la abiria aina ya basi. Lina rangi ya njano na hata kijani. Vile vile, mbele kuna jina ambalo limeandikwa kwa rangi nyeupe, na kando kuna pia aina nyingine ya basi, ambalo limeegeshwa.

Magari yanaendeshwa yakiwemo lori na hata magari madogo, mengine ya abiria, basi, limeegeshwa kando ya barabara na hata sehemu hio kuna aina ya miti ambayo zina rangi ya kijani kibichi kwenye matawi.

Gari la abiria aina ya basi limeegeshwa kando ya barabara. Nalo lina abiria kadhaa ndani na hata dereva. Kwenye mwingilio wake kuna kibango kinachoonyesha sehemu mbalimbali na hata nauli.

Katika barabara kuu magari yanaendeshwa ikiwemo lori mbili ambazo ni za rangi nyeupe na hata madogo na vilevile kando kuna wale ambao wanatembea katika sehemu ya kutembelea vilevile pia kuna mtu wa pikipiki anayeendesha pikipiki kwa umbali.

Hapa katika barabara, kuna magari ya abiria, inayo basi na hata madogo ambayo ni ya rangi nyeupe. Na kwenye sehemu ya kando, kuna umati wa watu ambao unatembea.

Hili ni gari la usafiri, linaegeshwa kando ya barabara. Gari hizi zina rangi tofauti kama bluu, nyeupe, na hata nyekundu. Kando ya gari kuna bango linaloonyesha habari mbalimbali kuhusu usafiri huu.

Gari la abiria aina ya basi limeegeshwa kando ya barabara, lina michoro na hata rangi mbalimbali. Kwenye sehemu moja ya gari hilo kuna kibango kinachoonyesha sehemu mbalimbali za usafiri.

Katika sehemu ya usafiri, gari la abiria limeegeshwa kando. Mlangoni kuna kondakta ambaye ameshika kibango kinachoonyesha sehemu mbalimbali ambacho basi hio inasafiri.

Magari ya abiria yameegeshwa barabarani, yana vibango juu, vya sehemu mbalimbali. Nao watu tofauti, wanaingia, wengine wakitembea barabarani, kushoto, na kulia.

Katika sehemu ya maegesho ya gari la abiria mwanamume ameshikilia kibango kinachoonyesha majina ya sehemu mbalimbali na hata na nambari hizo zimeandikwa.

Kibango ambacho kimeandikwa kwa rangi nyekundu na buluu imewekwa chini kwa barabara. Upande huu mwingine ni magari ya usafiri ya abiria ambayo yamesimama.

Gari la gresha aina ya Nissan limeegeshwa kando ya barabara na lina vibango juu ambavyo vinaonesha sehemu mbalimbali za kusafiri. Ndani ya gari hilo, kuna abiria kadhaa ambao tayari wameingia.

Usafiri wa magari aina la basi, lori na hata madogo. Yako barabarani yamejipanga kwa mstari mmoja, na hata sehemu huu mwingine wa barabara kuna eneo la miti mirefu ambazo zina rangi ya kijani kibichi.

Gari za abiria aina ya basi yameegeshwa kando ya barabara na yana vibango vinayoonyesha sehemu mbali mbali ambazo zinasafiria. Na hata upande mmoja wa barabara huu na umati wa watu ambao wana shughuli mbali mbali.

Aina za gari tofauti tofauti mikubwa na hata midogo zimejipanga kwa mstari mmoja kwenye barabara na upande wa kulia wa barabara kuna ghorofa mbili refu ya biasahara na hata upande huu mwingine wa kulia kuna njia ya miguu ambayo watu hutembelea juu.

Gari za usafiri za abiria aina ya basi na matatu zimeegeshwa kwenye barabara na juu ya matatu Kuna vibango vinavyoonyesha ni sehemu gani linasafirsha abiria wake.

Gari la usafiri, aina ya matatu na basi limeegeshwa kando ya barabara na kwenye matatu moja kuna kibango juu kinachoonyesha sehemu ya usafiri na hata kando upande huo mwingine kuna majumba ndefu ya ghorofa.

Gari za abiria aina ya basi yame egeshwa kando ya barabara na basi la nyuma lina kibango mlangoni unayo chemsha sehemu mbalimbali za abiria. Unatoa upande wa kushoto kuna pikipiki kadhaa ambazo zimejipanga.

Maegesho ya magari ya usafiri ya abiria yameegeshwa kando na juu kuna kibango kinachoonyesha sehemu ya usafiri. Imeandikwa kwa rangi ya buluu, nyekundu na hata nyeusi. Kando kuna akina dada wawili ambao wanapita wakitembea.

Sehemu ya usafiri, magari ya abiria yameegeshwa kando ya barabara na ina vibango kadhaa ambavyo vinaonyesha sehemu ya kusafiria na yameandikwa kwa rangi ya bluu na rangi nyekundu hata nyeusi.

Magari ya abiria ya usafiri ,makubwa kwa madogo yameegeshwa kando ya barabara, na katika sehemu hii kuna hata vibango viwili ambavo vinaonyesha sehemu, ambazo zinasafirisha abiria wake.

Magari ya abiria aina ya basi yanaendeshwa barabarani. Nao watu wanavuka upande wa kulia na wa kushoto wa barabara hio. Polisi wa trafiki wamesimama upande mmoja wa barabara.

Gari la abiria aina ya basi liliegeshwa kando ya barabara na kando ya basi hilo kuna kibango kinachoonyesha sehemu mbalimbali, nao upande wa kushoto kuna aina ya watu ambao wanatumia miguu kuweza kutembea.

Mabomba ya maji yakiwa yamefuatanishwa kwa mstari mmoja. Yameweza kuzungukwa na miti ambavyo ni vya rangi ya kijani kibichi matawi yake na sehemu ya juu ya mabomba haya kuna vijumba vidogo ambavyo vimejengwa.

Mabomba ya maji yamefungwa kwa visehemu navyo ni vya rangi nyeusi. Yamefungwa na nyuzi za rangi ya kijani na kwa umbali kuna miti mirefu ambayo yana matawi ya kijani kibichi.

Wanyama wa kufugwa nyumbani wako katika sehemu, nao ni wa rangi ya kahawia na hata nyeusi na vilevile nyeupe. Katika sehemu ambayo wamo ni sehemu ambayo yana maji, na ng'ombe zingine zinakunywa maji hiyo.